Wanaume wawili wakiwa mbele ya benki wakiwa wameshika mifuko mikononi hawa ni wafanyakazi wa benki hiyo wakitoka kufanya kazi kuwahudumia wananchi wanaowazunguka katika benki hiyo.

Sehemu ya kufanyia starehe kwa walevi ambayo inaitwa baa, mwanaume akiwa amechanganya bia na maji katika chupa ya glasi. Nyuma yake kuna kasha zuri ambalo limepangwa vinywaji vikali ambayo watu wengi hupenda kunywa hasa wanaume.

Wananchi wakiwa baa wakipata bia huku mhudumu akiwa na tabasamu akifurahia kazi yake akiwahudumia wahudumu hao, wahitaji hao ambao ni wananchi wakiwa wanafurahi huku ameweka nembo ya cms kama wanahitaji maelezo zaidi wamtafute kwa namba hiyo.

Baa kuna vinywaji vinauzwa vikali mbele yake kuna meza iliyowekwa ungo wenye vitu mbalimbali, mwanaume anayeuza apo amesimama anayeonesha furaha, nyuma yake kuna vinywaji vikali kama "K vant" zinauzwa hapo dukani.

Baa inayo uza vinywaji vikali vimepangwa katika safu kwa umaridadi chupa ambazo ni nyingi na zinauzwa kwa bei ghali kwa ajili ya wateja wanaotumia hizo bidhaa.

Wasichana wakionekana wakiwa baa wamevaa mavazi; suruali, vitopu, vichwa vimesukwa rasta migongo ikiwa wazi. Wanaonekana wakifurahi na kucheza mziki huku wakipata vinywaji.

Bango kubwa nyekundu iliyoandikwa drum ronji au i'm sell bia limebandikwa kwenye jengo likionyesha jengo lenye baa au klabu kwa biashara ya bao hufanyika maeneo hayo

Wauuzaji wa magari mtu akiwa ananunua gari na amepewa kadi aina ya ABO gari nyeusi likiwa mbele, wanaume wawili wakiwa nyuma, mbele yake kuna taa inayowaka imechorwa maneno yanaitwa sera motors nisani, ndani kabisa kuna magari mengi yamepangwa kwa ustadi kwa ajili ya uuzaji.

Duka la uuzaji wa magari, magari yakiwa yamepangwa kwa hali ya ustadi, gari moja jekundu likiwa limepandishwa juu na jingine jeupe likiwa chini, tayari kwa kusubiri wanunuzi wafike kuyanunua magari hayo ni ya thamani kabisa.

Duka la gari zuri sana, likiwa limejengwa kwa ustadi na umaridadi. Magari yamepangwa meupe matatu, na kuna gari jeupe linalotoka nje. Pembeni kuna meza, pembeni yake kuna chupa ya maji, na mwanaume amesimama na mwingine amekaa akisubiria wateja wa kuwauzia magari hayo.

Sehemu inayouza magari. Magari yamepangwa kwa ustadi yakiwa yanauzwa, wakisubiri wateja wanaopita kuyaona; aina ya magari hayo ni "HYUNDAI, SUV" na aina nyingine za magari.

Wafanyabiashara wa magari wameegesha gari barabarani la kisasa likiangazia upande wa dereva, usukani wa vifungo vingi vya kudhibiti dashibodi ya kidigitali. Nyuma ya gari hili kuna magari mengine yaliyoegeshwa, kuashiria gari hili linaweza kuwa ndani ya chumba cha maonyesho.

Kijana amesimama karibu na gari jipya jeupe la "Hyundai" ndani ya chumba cha maonyesho, akionyesha aina tofautitofauti za magari; yanayouzwa na kampuni ya magari hapo mjini.

Magari meusi matatu yamepakiwa mfululizo kwenye eneo la wazi yakionyesha orodha ya magari yanayouzwa na muuzaji. Huku kukiwa na ukuta wa matofari, na tela ya gari nyuma.

Duka la maziwa limepakwa rangi nyeupe, mteja anaenda kununua maziwa mkononi akiwa ameshika kifungashio. Hapo atapata maziwa kama mtindi, maziwa yaliyokuwa freshi na kadhalika.

Duka la maziwa lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe ikiwa imechorwa picha za maziwa. Mtoto mmoja amevaa barakoa amesimama nje ya duka hilo, mwanaume mmoja akiwa ndani akipata maelekezo ya muuzaji huku wakiendelea kuhudumiwa kwa ustadi.

Duka kubwa la maziwa ambalo linaitwa "fresh milk", kukiwa na mwanamke amesimama amevaa nguo nyekundu akiwa anapata huduma ya maziwa dukani hapo, ambapo kuna muuzaji anahudumia maziwa ya aina tofauti tofauti.

Duka kubwa la maziwa likiwa na majokofu mawili ambalo limeandikwa jamaa. Maziwa hayo ni ya mtindi, wana jibini na maziwa safi yanapatikana hapo. Pembeni yupo mwanamume anayefungua majokofu hayo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja.

Duka la maziwa likiwa limefunguliwa, mbele yake kukiwa na ndoo ya maziwa. Maziwa freshi, maziwa ya mtindi na jibini kwaajili ya matumizi ya nyumbani. Pembeni kukiwa kumechorwa ela za shilingi kwa ajili ya kuonesha wanapokea aina zote za pesa.

Duka la maziwa ambalo liko wazi likiwa na jokofu moja, mbele yake kumechorwa picha ya mtoto anayefurahia maziwa hayo. Pembeni kuna spika kubwa mbili, pia kuna mlango wa kijivu kwa ajili ya wateja wanaokuja kupata huduma hapo.

Duka kubwa la maziwa(dairy milk), akiwa amesimama mwanaume nje ya duka akiwa ameshika jokofu la kuuzia maziwa; maziwa mtindi, maziwa freshi akiwa mwenye tabasamu akiwasubiri wateja wake.

Mashine ya maziwa ya “Milk ATM” yenye nembo ya tenchi wini, ambayo inatoa maziwa safi yaliyo wekwa kwenye chupa kama mtindi, maziwa safi na chibini kwa matumizi ya nyumbani.

Duka la maziwa lililofunguliwa Kuna jokofu mbili, moja linaloitwa (super daily milk ATM) na moja (cookie ATM), linalopatikana kwa wauzaji wa maziwa, kukiwa kumechorwa ng'ombe pembeni kuashiria kuwa maziwa hayo ni safi.

Duka la maziwa likiwa wazi, jokofu moja lenye rangi ya bluu, na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa kwenye bilauri ambalo limeandikwa “Fresh Milk ATM”, pia kufanya malipo kwa kutumia hiyo "ATM Promise".

Duka la maziwa likiwa na jokofu lililoandikwa "Milk ATM" Hilo duka limechorwa ng'ombe, mtoto akiwa anafurahia maziwa na duka hilo hufanya malipo Kwa kutumia "ATM Milk".

Duka zuri la maziwa; ndani kukiwa na muuzaji mwanamume aliyevaa shati jeupe na suruali ya bluu, pembeni kuna mashelfu mawili yaliyopangwa maziwa hayo kwa umaridai, pia na meza iliyopangwa viboksi vya maziwa vya plastiki, kwa ajili ya kuwauzia wateja wao.

Duka la maziwa linaloitwa "Milk ATM", likiwa na mwanamume na mwanamke; mwanamume huyo akionyesha kuwa anatumia “Milk ATM”, kufanya malipo baada ya kununua maziwa hayo.

Duka kubwa la maziwa linaonekana, likiwa na wateja wake nje ya mlango, wakipata huduma za maziwa, wakiwa na madumu; na watu wengine wakiwa na pikipiki wakipata huduma hiyo bora kabisa.

Duka la maziwa likiwa linauza maziwa aina tofauti maziwa freshi, maziwa ya mtindi, jibini na ya krimu ya kuweka kwenye mboga au kwenye mikate. Pembeni yake hukuwa kuna mlango wa m-pesa, kwa ajili ya kufanya malipo kwa yule anayehitaji kufanya malipo kwa njia ya simu.

Duka la maziwa likiwa limepakwa rangi ya bluu, amechorwa mtoto mdogo anakunywa maziwa, pembeni yake kuna ng’ombe wawili wakiashiria maziwa halisi na bora kwa afya.

Duka la maziwa likiwa limepakwa rangi ya bluu, nyeupe na ng'ombe pembeni, kuashiria huduma za maziwa aina zote zinapatika hapo, na ATM inayohusisha ulipaji wa hayo maziwa.

Duka la maziwa linaloitwa "Milk ATM" linalouza maziwa ya kunywa: maziwa safi: maziwa mtindi: jibini; pembeni ya hilo duka imechorwa ng'ombe kuashiria maziwa safi na halisi.

Duka la maziwa likiwa limefunguliwa, mtu mmoja amesimama akiwa anandoo mbili za chuma za maziwa ameyabeba katika pikipiki tayari kwa kuyaweka hapo maziwa hayo inaonekana ni maziwa freshi kabisa.

Duka la maziwa, katika duka hilo mlango umefunguliwa, jokofu limechorwa picha ya mtoto akifurahia maziwa hayo, pembeni kwenye safu pamepangwa aina mbalimbali za maziwa kwa ustadi bora na zaidi

Duka la maziwa likiwa limefunguliwa ndani yake kukiwa na majokofu mawili yanayouza maziwa na ulipiaji wa ATM, huku majokofu haya yakiwa yamechorwa ng'ombe kuonesha kua maziwa hayo ni halisi na mazuri kwa matumizi ya binadamu.

Duka hili la bidhaa za maziwa linatoa huduma muhimu kwa wateja wake, likiwa na jokofu moja kubwa zuri. Mbele yake kuna mhudumu akiwa anafungua na kupanga maziwa vizuri kwa ustadi, na pia wateja wakifika wapate huduma iliyo bora na safi.

Maduka ya maziwa yakiwa yamepangwa vizuri katika majokofu yaliyoandikwa ATM milk, katika maduka hayo yamepakwa rangi nzuri; pembeni yamechorwa ng'ombe kuonesha maziwa halisi.

Duka la maziwa ambapo kuna watu wawili, mmoja kavaa shati la kijani na baba kavaa miwani, pembeni kuna biskuti ikiwa wanauza vitu hivyo kwa ajili ya watu wanao wazunguka.

Duka la maziwa lililofunguliwa tayari kwa kuhudumia wateja, ndani kuna jokofu moja nje kuna picha iliyochorwa mikate vipande vipande na mayai, pembeni kuna ng'ombe kuashiria maziwa bora yenye afya hupatikana hapa.

Jokofu la maziwa lililoandikwa "Bumu freshi miliki atm" ni duka ambalo linaonekana vizuri, pembeni amechorwa ng'ombe maziwa hayo hupatikana na mbele yake kuna jokofu la njano watu wakitoka kununua maziwa hapo safi na salama.

Mwanamke amesimama kwenye mlango wa maziwa unaoitwa "INVEMS MILK CENTRE", akiwa anaonyesha furaha akiwa amesimama pembeni ya mlango, huku picha ya ng'ombe ikichorwa kuonyesha hapo panauzwa maziwa.

Duka la maziwa linaloitwa "milk baa", maziwa hayo hupatikana kwa muda wote, duka hilo linapakwa rangi nyeupe na bluu, ikiwa inauzwa kama gibini, mtindi, maziwa safi na maziwa yanayotumika kwa binadamu.

Duka la bidhaa za maziwa, linatoa huduma muhimu kwa jamii, na jengo lake limepakwa rangi nyeupe, yakitoa mbele yake kuna bingo kubwa lenye rangi ya kijani kibichi likionesha jina la biashara na ng'ombe na mlango wake mkubwa umefunguliwa ukuwakalibisha wateja wake.

Duka la maziwa "Milk ATM" likiwa nje lenye rangi ya bluu akiwa amechorwa ng'ombe akiwa anakula nyasi kuonyesha uhalisia wa maziwa hayo ni halisi na bora kwa binadamu.

Duka la maziwa likiwa wazi lenye rangi ya bluu na nyeupe kukiwa kumechorwa picha ya mwanamke ambaye anakunywa maziwa kwenye glasi, na plastiki ya chuma ambalo pembeni kuna begi ikionyesha huduma za maziwa hupatikana hapo.

Duka kubwa lenye ghorofa mbili likiwa limefunguliwa milango mingine ina rangi ya bluu, Kuna saluni na duka lingine lina madirisha ya kijani wakiwa waunauza gesi kwaajili ya kuwa hudumia wananchi.

Duka la maziwa linaloitwa ''Milk ATM Maziwa'', likiwa linauza maziwa pembeni ng'ombe amechorwa kuashiria maziwa hayo ni halisi na mazuri kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Duka la maziwa likiwa lina rangi ya bluu na nyeupe, na dirisha lililowekwa nondo nyeupe limefunguliwa. Pia kumechorwa glasi yenye maziwa, dumu lenye maziwa na visnaki vya kula. Duka hilo lipo tayari kuhudumia wateja wake.

Duka la maziwa, nje ya maziwa, wanaume wawili wakiwa wamesimama mmoja amevaa kizibao na mmoja amevaa sweta, wakiwa wanaulizia bei za maziwa kama maziwa ya mtundi na maziwa yaliyokuwa freshi.

Jokofu la maziwa likiwa lina maziwa ndani yake, kuna maziwa freshi na nembo ya "MILK ATM" maziwa hayo hupatikana muda wote. Jokofu hilo likiwa na rangi ya bluu na ng'ombe amechorwa pembeni kuna mashine inayotumika kulipia bidhaa hiyo.

Duka la maziwa likiwa limefunguliwa mwanaume mmoja akifanya njia ya malipo kwa kutumia "Milk ATM", na duka hilo limechorwa ng'ombe anayeonesha uwalisia wa maziwa halisi.

Jokofu la maziwa linaloitwa "Techwin", likiwa limechorwa mtoto anayekunywa maziwa akifurahia maziwa hayo, pia kuna huduma inayotolewa baada ya kununua maziwa hayo.

Duka zuri la maziwa likiwa limepangwa katika utaratibu mzuri, maziwa aina zote kama jibini, maziwa ya paketi, maziwa ndani ya viboksi, na pembeni milango imefunguliwa kukiwa kumechorwa ng’ombe kuonyesha uhalisia wa maziwa hayo.

Duka safi la maziwa aina mbalimbali, mbele kuna mtoto akiwa anapita kuangalia, pia kuna safu nzuri zilizopangwa maziwa kama mtindi, maziwa safi, jibini, yaliyokuwa kwenye pakiti, yaliyokuwa kwenye vifuko kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Duka zuri la kuuza maziwa likiwa limefunguliwa limepakwa rangi nyeupe pia imechorwa ng'ombe pande zote mbili na madumu ya maziwa ndani umo kuna watu wananunua maziwa wakiwa ni wanawake wakiwa na furaha kupata huduma apo.

Jokofu kubwa la kuuzia maziwa likiwa wazi likiwa na picha ndogo ya mtoto wa kike likihashiria uuzaji wa maziwa na bidhaa za maziwa

Jengo la kisasa lenye bango kubwa jekundu, lililoandikwa "TAMU MILK", linaashiria duka la bidhaa za maziwa likionyesha huduma mbalimbali kama vile: maziwa safi, mtindi na jibini.

Makochi makubwa yanayotingishika yenye muundo maridadi yamepangwa ndani ya duka la samani, kukiwa na viti vingine vya mbao na kitanda nyuma yake kikiwakilisha biashara ya uuzaji wa samani.

Kabati ndogo mbili zilizopakwa rangi nyeupe, zikiwa na droo za rangi ya urujuani, ziko tayari kwa ajili ya kuuza; zikisubiri wateja wanaokuja kuzinunua. Ni nzuri na za kimaridadi.

Duka zuri la samani linalouza vifaa vilivyochongwa kwa ustadi kama makochi yanavyoonekana yakiwa wamepambwa sufi nzuri, pia kuna meza katikati nyuma kuna aina nyingine ya makochi kwa ajili ya matumizi ya majumbani, ofisini na kadharika yakiwa tayari katika chumba cha maonyesho.

Duka kubwa la thamani likiwa na viti vya kimaridaidi, makochi ya kijivu, katikati kuna meza, nyuma kuna makochi ya urujuani, tayari kuwasubiri wateja kununua kwa matumzii ya ofisi na matumizi ya nyumbani.

Duka la samani nzuri ikiwa imeonyesha vitanda vya chuma nyuma yake kuna vitanda vya mbao vimewekwa sehemu nzuri kwa ajili ya wauzaji, ambapo watu wengi hutumia vitanda vilivyo bora na vya thamani.

Duka kubwa la samani linauza vitanda vya kisasa, vilivyo bora kwa matumizi ya nyumbani, hoteli na sehemu za kulala wageni. Pia watu wote hupenda vitu vilivyobora zaidi.

Bidhaa ya samani ikiwa imeshachongwa na kutengeneza kwa ufundi wa ustadi na umarudadi, kochi Moja la kukalia watu watatu lilikwa na mito minne kwa ajili ya kuegemea, nyuma yake Kuna makochi meusi na nyuma yake zaidi kuna ukuta uliojegwa kwa kupakwa rangi nyeupe na waya wa umeme kizuia wezi.

Sehemu ya kuuza vitu vya samani, kukiwa kumetangenezwa vitanda vya chuma na mbao zikiwekwa kidogo kidogo. Nyuma yake kuna watu wamekaa wakiendelea na shughuli hiyo ya kutengeneza vitu vya samani, mbele zaidi kuna maduka ya shughuli zingine.

Duka kubwa la samani likiwa limeekwa vitu kama makochi aina ya; kijani, marujuani, njano na kijivu kwaajili ya wateja kuja kufanya manunuzi nyuma yake kukiwa na mito midogomidogo.

Meza nzuri inayoonekana ikiwa haijapakwa rangi na kabati linaloonekana limesimama lenye samani nzuri, pembeni kuna makochi, kochi moja na kochi kubwa linalobeba watu wawili, pembeni yake kuna nyumba ya mabati.

Kitanda kikubwa cha samani, kikiwa katika duka la uzaji, kikiwa kinawekwa pembeni kwa ajili ya wateja wakitazame na kuweza kukinunua. Kitanda hicho kimetengenezwa kwa miti bora maridadi mninga. Nyuma yake kikiwa na kitanda kingine chenye mistari mistari.

Duka la samani linalouza viti mbalimbali kwa mfano kuna vitu vya mbao kinachotingishika chenye muundo maridadi, ambavyo vimepangwa ndani ya duka hilo. Kukiwa na vitu vingine vya mbao tofauti.

Duka kubwa la samani lenye ubora maridadi, likiwa na taa zinazowaka juu; vitanda vimewekwa chini vyenye magodoro mazuri yametandikwa safi kabisa, nyuma yake kuna viti vizuri vyenye urembo maridhawa kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Makochi yenye thamani vinavouzwa katika duka maalumu, yakiwa yamepangwa yenye rangi nyeusi, meza au stuli ndogondogo zenye umaridadi. Nyuma yake kuna makochi mengine meusi na meupe, na mwanaume amevaa jaketi jekundu.

Duka kubwa liliko nje likiwa na bango kubwa lililo na rangi nyekundu na njano lenye maandishi "wafanya biashara wa samani" au "moden furniture". Chini ya bango hilo kuna meza zilizopangwa kwa ajili ya kuonesha samani mbalimbali zikiwemo sofa za kisasa na viti.

Duka linalouza vitu vya samani vilivotengenezwa kwa ustadi zaidi, ambapo yamewekwa makochi yenye rangi ya njano, nyeusi, meza ndogo. Nyuma yake kuna vitanda na viti vya thamani kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, maofisini na kadhalika.

Duka kubwa la samani linaloitwa fanicha parase ambalo limejengwa kwa umalidadi, ndani kuna makochi maridhawa kabisa mazuri yaku nesa nesa, kikiwa taa zinazowaka kalibu kwa wateja kwenda kununua.

Viti viwili vikiwa katika chumba kinacho hifadhiwa kwa ajili ya uuzaji, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ofisini au sehemu za mapumziko kwa matumizi zaidi.

Wauzaji wakiwa wamevaa shati nyeupe na mwanaume amesimama akipata maelekezo katika hoteli hiyo, akiwa anahitaji chakula na chumba cha kupumzika. Pembeni kuna picha ya raisi; pembeni kuna kochi kubwa na "TV"; mwanaume huyo akipewa maelekezo ya ulipaji.

Hoteli nzuri ya kisasa iliyojengwa kwa ustadi mzuri ikiwa imepangwa viti vya samani vyenye kupendeza vyenye kubonyea, mwanaume aliyesimama kuwapokea wageni wanaokuja kuja hapo kupata huduma bora, pia kuna taa nzuri zinazowaka kwa umaridadi.

Hoteli nzuri ikiwa ina makochi yenye sufu nzuri, mito midogo ya kuegemea, nyuma yake kunaweza kupata chakula, pembeni kabisa kuna bwawa la kuogelea.

Duka la asili lina kuwa katika nyumba na makazi ya watu jirani linalouza bidhaa mbalimbali kama vile viungo, mimea ya dawa na mazao mengine ya asili hizi bidhaa hutoka kwa wakulima katika uzalishaji wao mdogo na wanaofanya kila siku.

Duka la mboga ambapo kuna aina nyingi za matunda na mboga mboga zilizopangwa vizuri, kuna nyanya kuna karoti, kuna chungwa, vitunguu, kabichi na mboga za majani, bidhaa zote zimepangwa vizuri pembeni kuna watu wanafanya manunuzi.

Soko kubwa linalouza nyanya, karoti, vitunguu saumu, ndizi, parachichi, machungwa. Mwanamke aliyevaa miwani na shati la njano akiwa anapanga bidhaa hizo kwa ajili ya kuhudumia wateja wake.

Soko kubwa la biashara kukiwa na wanawake na wanaume wakiuza bidhaa mbalimbali kuna vitunguu kwenye madishi, kuna mboga kwenye vikapu, kuna mifuko ya unga, kukionekana ni usiku wakionekana kusubiri wateja kuwahudumia kwa furaha zaidi.

Soko zuli linalo uza nyanya katika soko ilo kuna mwanamke anauza nyanya akizipanga kwenye mifuko milaini wanawake wawili wamesimama wanakuja kuulizia bei ya nyanya, nyuma yake kuna mwanaume pia anauza nyanya na nyuma zaidi kunawateja wakiendelea kija sokoni hapo.

Mwanamke akiwa sokoni, anajaribu kuchagua nyanya katika kikapu chake na mwanamke muuzaji akimuhudumia kwa furaha, pembeni akiwa amepanga makreti ya nyanya na pembeni zaidi kuna wanawake wengine wakiwa wanafanya biashara hiyo, huku wakiwa wamejikinga na miamvuli.

Matorori mawili yakiwa yana karanga za kuuza, yakiwa pia na kabichi, yakiwa pia na karoti, hoho, nyanya chungu, bamia, wanaume wawili wakionekana wakipima kuwahudumia wateja.

Soko kubwa la kuuza mazulia, mengine yakiwa yamelazwa chini, mengine yamekunjwa kwa kuonyesha aina tofautitofauti za rangi, na picha zilizopambwa vizuri, katika chumba hicho ni tayari wateja wengi huingia hapo na kufanya manunuzi.

Soko kubwa ambalo ndani yake kuna wanawake wamekaa chini na mwanamme mmoja amechuchumaa akipata huduma ya vifaa mbalimbali vya urembo akiwa anauziwa kuna nguo, kuna vikapu, kuna vinu na kadhalika.

Wanawake wawili wakiwa sokoni wakiulizia bidhaa kama nyanya, karoti, hoho, vitukuu, nyanya chungu, huku nyuma yao kukiwa na bidhaa zingine zinauzwa kama nguo na kadhalika, na watu ni wengi katika soko hilo.

Duka kubwa ambalo lipo sokoni maalumu kwa kuuza vifaa vya umeme na taa kama vile taa za mezani, taa za dari na taa za kisasa. Kuta ambazo zimepakwa rangi nyekundu zinatumiwa kupanga bidhaa.

Soko kubwa lenye watu mbalimbali na biashara mbalimbali ikiwemo viazi, ikiwemo nyanya, mihogo na karanga. Wanawake wakiwa wamevaa barakoa kuzuia vumbi lisiingie katika midomo yao na pua zao huku wamevipanga katika visado na ndoo kubwa.

Wanawake wawili wakiwa sokoni mmoja kavaa shati nyeupe mnunuzi alienunua mboga na mmoja kavaa nguo nyekungu kama kikingio cha uchafu akiwa anauza nyanya, ndizi, viazi mviringo, mayai akipata huduma kutoka kwa muuzaji huyo.

Wanawake wawili wakiwa sokoni wakiwa wamepanga machungwa, maepo, maembe, ndizi, tende, mapapai, ambapo wanajishughulisha na shughuli ya kuuza huku wakiwasubiri wateja wao.

Soko kubwa Zuri lenye kupendeza akiwa mama mmoja ameshika simu mkononi na binti yake akiwa amesimama amevaa shati jeupe, mama anachezea simu pembeni kuna vitunguu vinavyouzwa, nyanya , mbogamboga, viazi mviringo, vitunguu na swaumu kwa ajili ya kuhudumia wananchi wanao wazunguka.

Huduma za pesa kwa njia ya simu, ikiwa ni safari kwa malipo, mteja hutumia huduma hii kulipa malipo yake anayohitaji katika matumizi mbalimbali.

Jengo kubwa la ghorofa linaonekana na picha inayoonyesha “For Sale” mbele ya jengo hilo la ghorofa likiuzwa kwa nyumba. Kwa hiyo ni tangazo linaloashiria aliyekuwa tayari, anaweza kuja kuongea na mhusika.

Nyumba nzuri inayopendeza ikiwa ina tailizi nyeupe na tailizi za chini ikiwa ina ghorofa mbili yenye kingamano zenye kioo, mwanaume mmoja amesimama nje, nyumba imepakwa rangi nyeupe na rangi ya njano.

Duka kubwa na zuri lililokuwa katika nyumba ya biashara, ikiwa ina viti vya thamani katikati kuna meza pembeni kuna makochi makubwa meupe mazuri, ndani yake kukiwa kuna mwanamke na mwanamme wakiwa wanazungumza jambo.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili, paa lenye vigae vyekundu na madirisha yenye vioo vyeusi. Nyumba imezungukwa na ukuta mdogo wenye majani ya kijani kibichi.

Majengo ya kisasa aina ya maghorofa, yakiwa yamepakwa rangi ya njano, rangi ya kijivu; chini yake kuna majengo mengine yakiwa katika harakati ya kujenga ili yaweze kuwa levo moja na hayo majengo mengine.

Duka kubwa la biashara likiwa linaonesha uuzaji wa mikoba, makote na vitu mbalimbali vinavyotumiwa na wanawake na wanaume. Likiwa limepangiwa vizuri katika safu zenye kupendeza na pembeni yake, kuna taa zinawaka zikiwa zinaonyesha manunuzi ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa lililokuwa zuri ndani kumewashwa taa, likiwa limewekwa nguo mezani kama suruali za wanaume, mashati ya wanaume, pembeni kuna kasha zuri lililopangwa nguo katika enga na makasha hayo kuashiria hapo hupatikana.

Duka zuri la kisasa likiwa limewekwa nguo katika meza mashati ya wanamme yamepangwa kwa ustadi na nyuma yake kuna nguo zilizosimamishwa kwenye masherifu, pia kumeandikwa arobaini katika alama ya punguzo la bei katika nguo hizo.

Duka kubwa la samani akiwa amesimama mwanamke na mwanaume wakijadili jambo katika duka hilo, nyuma yake kuna viti vizuri vya kimaridadi na makochi yaliyokuwa mazuri kwa matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa ambalo lina kila aina ya bidhaa mbichi na kavu kwa ajili ya kula kama biskuti, chokuleti, pipi na penati bata na kadhalika, wateja wakifanya malipo huku utepe mwekundu ukiwa umezungushwa katika malipo hayo.

Duka kubwa lenye kupendeeza linalouza kahawa sehemu inayokua nyuma ya kaunta, ambapo kuna mashine ya kutengeneza kahawa, brenda na vifaa vingine vya jikoni, rafu zimejaa vikombe, chupa na viungo mbalimbali.

Mgahawa unaouza kahawa lenye kaunta ya kuuzia bidhaa. Juu ya kaunta hiyo kuna ubao mweusi mkubwa wenye orodha ya vinywaji na vitu vya kuuza. Chini ya ubao huo kuna eneo la jikoni au sehemu ya kutayarishia huduma, ambapo wafanyakazi wawili wamevaa sare ya nyeupe wanaonekana.

Duka kubwa la kisasa likiwa linapangwa magunia ya vyakula kama mchele, maharage, choroko, kunde, dengu, na bei za bidhaa hizo tayari kuwauzia wateja wanaofika dukani hapo kupata huduma bora na yenye kupendeza.

Duka kubwa zuri likiwa lenye rafu nyingi mbalimbali, zikiwa zimepangwa nyama katika vifurushi, soseji katika vifurushi , mwanaume mmoja akiwa amevaa barakoa akiangalia achague nini aweze kununua.

Duka kubwa la kisasa likiwa lina "tiles" chini, juu kukiwa kuna taa nzuri zinazowaka. Kuna kasha lililowekwa viatu vya wanamume, vya wanawake. Pembeni kuna meza nyekundu, mbele yake kuna mwanamume amevaa barakoa na mtoto aliyevaa shati la kijani wakiwa katika manunuzi.

Duka kubwa la kisasa, likiwa linauza aina ya matunda ya matikiti maji, mbogamboga, kama saladi; nyuma yake kuna mazao kama uyoga, pia kuna maziwa, kuna biskuti na vitu tofautitofauti vinazopatikana katika duka kubwa hilo la kisasa.

Duka kubwa la kisasa likiwa linapendeza ndani yake wanauza mikate mikubwa mikubwa ikiwa imepangwa vizuri kwa ajili ya kuhudumia wateja hao, pembeni mdada akiwa ameshika mkate mmoja mkononi.

Duka zuri la kisasa likiwa lina safu nzuri zilizopangwa, na pia kuwekwa mafuta ya wanawake huku pembeni kuna vindala vya kiwanawake na wanawake wakiwa mbele wanachagua mabegi madogo madogo.

Duka kubwa la kisasa lenye kupendeza, ndani yake kukiwa kuna tailizi nzuri zilizo ng’aa; pembeni upande wa kushoto na wa kulia kukiwa kuna shelfu zilizopangwa vizuri, chupa chupa za plastiki, maboksi, tambi, biskuti na kazalika.

Duka kubwa la kisasa likiwa limepangwa bidhaa nyingi za kupendeza na tamu kwa kula kama: biskuti, chokoleti, pipi, tambi, kashata, ambapo watu hupenda kutumia katika matumizi yao binafsi.

Duka kubwa la kisasa likiwa limepangwa kwenye safu tano mpaka nane, kukiwa kumewekwa mafuta safi yanayotumika kwa matumizi ya nyumbani kukiwa kumewekwa jibini kwa ajili ya kupaka kwenye mikate na mafuta ya ngozi kwa wanawake, biskuti na vitu vingi kadhalika.

Duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye safu ndefu; kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo za vyakula, vinywaji na vitu vya matumizi ya nyumbani, kuna msichana mmoja akiwa dukani hapo akifanya manunuzi kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake.

Mtoto wa kike akiwa ndani ya duka kubwa ameshika kikapu chenye bidhaa alizonunua, huku ndani ya hilo duka kukiwa kuna rafu kubwa zilizojaa vitu vizuri ambazo mtu anatakiwa kununua akingia hapo dukani.

Duka la nguo linaonyesha safu ndefu zilizo pangwa kwa ubora, nguo za watoto zinzuzwa hapo katika rika mbalimbali ikiwemo watoto miaka miwili mpaka miaka kumi na tatu.

Msichana akiwa katika duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, hasa asubuhi kukiwa kunaonyesha majani ya pakiti, kukiwa kunaonyesha kokoa, kukiwa kuna asali, kukiwa na maziwa na aina ya majani ya chokoleti kwa matumizi ya nyumbani.